Hii ni dawa ya kisasa kwa ajili ya kutibu mifupa ya mbwa na paka, dawa hii huhakikisha afya ya mifupa kwa paka na mbwa.

Hii ni dawa ya kisasa kwa ajili ya kutibu mbwa na paka. Dawa hii huakikisha afya za wanyama hawa zipo salama.

Hili ni duka dogo, duka hili linauza mbegu kwa ajili ya mazao mbalimbali, hapa kuna mbegu kwa ajili ya zao la nyanya pamoja na zao la kabichi.

Hili ni duka la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo na mazao. Duka hili linatoa huduma za kisasa.

Hizi ni dawa kwa ajili ya kuhudumia magonjwa mbalimbali yanayo shambulia kuku. Kuku hupata matibabu kutokana na dawa hii.

Hii ni dawa kwa ajili ya wanyama wajawazito, wanyama kama: punda, ng’ombe, mbuzi, wanatumia dawa hii ili kuimarisha afya ya mtoto.

Hii ni dawa ambayo inatibu maradhi mbalimbali, yanayosumbua mbwa. Dawa hii huhakikisha mbwa wanakuwa katika hali ya ubora na salama.

Hii ni kampuni ya Yara. Kampuni hii ipo katika maonyesho ya mbegu zake bora kwa ajili ya kilimo cha mahindi. Wafanyakazi wapo katika hali ya furaha.

Hii ni dawa kwa ajili ya matumizi ya mbwa, mbwa hutumia dawa hii kwa ajili ya kuondosha bakteria pamoja na wadudu katika ngozi yake.

Hizi ni mbolea za kisasa, mbolea hizi ni kwa ajili ya kilimo, hapa wahudumu wapo tayari kwa ajili ya kuonesha mbolea hizi.

Hii ni dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama. Dawa hii hutibu magonjwa ya wanyama kama ng'ombe, mbuzi, pamoja na ngamia.

Hili ni shamba kubwa la zao la Ndizi. Migomba yenye ndizi tayari kwa kuvunwa. Shamba hili lenye kustawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa la ulimaji wa viazi mviringo, wakulima tayari wapo katika kipindi cha mavuno na viazi mviringo vimerundikwa kwa pamoja kwa ajili ya kufungashwa kwenye magunia.

Shamba kubwa la zao la mipapai, mkulima yupo akikagua maendeleo ya miti pamoja na matunda ya papai, kwa ajili ya kuhakikisha yanakua kwa ubora.

Hizi ni pilipili hoho, ambazo tayari zimepakiwa kwenye kontena za plastiki, hili ni shamba kubwa la pilipili hoho ambapo pilipili hoho zimeshavunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya, mkulima yupo katika ukaguzi kwa ajili ya kuhakikisha nyanya zinastawi vizuri pasina kushambuliwa na wadudu.

Hili ni shamba kubwa la zao la viazi mviringo shamba hili tayari lipo katika hatua za uvunwaji, viazi mviringo vimewekwa kwa mafungu mafungu tayari kwa kupakiwa kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la chai, wakulima wa zao la chai wapo katika hatua ya uvunaji wa chai, chai iliyotayari kwa ajili ya kuvunwa.

Hili ni soko kwa ajili ya uuzaji wa nanasi. Nanasi zilizo tayari baada ya kuvunwa zinapatikana kwa wingi eneo hili.

Hili ni shamba kubwa, kwa ajili ya upandaji wa zao la matunda Bukoba, mkulima yupo shambani hapa, kwa ajili ya kukagua maendeleo ya shamba lake.

Wakulima wa zao la kahawa, baada ya mavuno wapo tayari kwa ajili ya kuchambua kahawa, kwa ajili ya kizifungasha na kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa la zao la mipapai , mipapai iliyo na mbegu bora tayari imekomaa mipapai hii inaonekana ni yenye afya na kustawi vizuri.

Wakulima wa zao la viazi mviringo wapo katika hatua ya uvunaji, wakulima hawa wamejikusanya kwa pamoja na kuvuna viazi mviringo na kuviweka kwenye ndoo na kusafirisha.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya, miche iliyostawi vizuri pamoja na matunda ya nyanya yaliyokomaa na ambayo yanayojiandaa kukomaa.

Wakulima wa zao la mahindi baada ya uvunaji, tayari wapo wakichambua mahindi kwa ajili ya kupelekwa kiwandani.

Hili ni shamba kubwa la zao la mihogo, mihogo iliyovunwa na kupakiwa kwenye magunia ipo katika hali ya ubora na tayari kupelekwa sokoni.

Mkulima baada ya kuvuna kahawa sasa anaonyesha jinsi kahawa ilivokua bora. Kahawa hii ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni au kiwandani.

Wakulima wa zao la nyanya, wapo tayari kwa ajili ya kuhakikisha nyanya zinastawi kwa ubora, pamoja na kutokushambuliwa na wadudu.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya mbogamboga; shamba hili wakulima wapo tayari wakivuna kabichi kwa ajili ya matumizi.

Hili ni shamba la kisasa kwa ajili ya upandaji wa nyanya, nyanya za kisasa na zilizo bora. Tayari zimepakiwa katika vyombo vya plastiki kuelekea sokoni.

Hili ni zao la viazi vitamu wakulima baada ya kuvuna wapo wanapakia viazi hivi kwenye vyombo vya plastiki, kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Mkulima wa zao la kahawa yupo tayari kwa ajili ya kukagua kahawa na kuziandaa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la tikitimaji, mkulima yupo katika hatua za uvunaji, matikiti yapo katika hali ya ubora.

Mkulima wa zao la kahawa anavuna kahawa kwa bashasha, kwa kufurahi kutokana na miche yake kutoa kahawa zilizo bora.

Wakulima wa zao la viazi mviringo, wapo katika hatua za kuvuna na tayari wanapakia viazi mviringo kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kwa ajili ya zao la parachichi mkulima yupo tayari kuonyesha jinsi mazao yanavyokua kwa ubora tayari kwa matumizi.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la nyanya shamba hili ni la kisasa ambapo miche imestawi kwa ubora. Mfumo wa umwagiliaji mabomba yamepita katika shamba hili.

Hili ni shamba kubwa la zao la ndizi. Wakulima baada ya mavuno wapo tayari kwa kupeleka ndizi hizi zilizobora sokoni.

Hili ni shamba la viazi mviringo, wakulima kwa umoja wao wapo katika hatua za upakiaji wa viazi mviringo kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka shambani.

Hili ni shamba kubwa la viazi vitamu wakulima wapo tayari kwa ajili ya kuuza viazi hivi, viazi vilivyokuwa salama na bora.

Hili ni shamba kubwa la zao la nyanya, miche ya nyanya iliyopangwa kwa mstari na iliyopitishiwa mabomba maalumu kwa ajili ya kuyamwagilia ipo katika hali ya ubora.

Hili ni shamba kubwa la zao la nanasi. Nanasi zenye ubora na tayari kwa kuvunwa zipo shambani hapa.

Hili ni shamba kubwa la parachichi. Mkulima yupo katika ukaguzi wa shamba lake kuhakikisha, parachichi zinaota pasipo kushambuliwa na wadudu.

Hili ni eneo ambapo wakulima wa nyanya baada ya mavuno wamekusanya nyanya kwenye vyombo vya mbao, nyanya hizi zipo tayari kwaajili ya uuzwaji.

Hili ni shamba la pilipili hoho, pilipili hoho tayari zimepakiwa kwenye makontena ya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la kahawa, mkulima yupo tayari kwa ajili ya uvunaji wa kahawa zilizokomaa.

Shamba kubwa la zao la nyanya, mkulima yupo anakagua miche ya nyanya kwa ajili ya kuangalia ubora wa nyanya zake.

Shamba la nyanya. Shamba hili miche ya nyanya imepangwa kwa ustadi, ambapo matunda ya nyanya yanaonekana ni yenye afya bora na yanaendelea na ukuaji.

Shamba kubwa la nanasi. Nanasi zilizo katika ubora zinaonekana katika shamba hili. Nanasi ziko tayari kwa ajili ya uvunwaji.

Huu ni mgomba ambao unatoa zao la ndizi, mgomba huu upo katika Uzio na unahifadhiwa vizuri kwa ajili ya zao la ndizi.

Hili ni shamba kwa ajili ya ulimaji wa hoho, mkulima tayari ameshavuna hoho na kuzipakia kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Mkulima wa zao la kahawa tayari yupo katika mti wa kahawa, kwa ajili ya kuvuna kahawa zilizokomaa. Kahawa hizi hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni shamba kubwa la mahindi, mahindi ambapo yapo tayari kwa ajili ya uvunwaji, na trekta linaendelea na kazi ya uvunaji wa mahindi katika shamba hili.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya ulimwaji wa zao la vitunguu maji. Mkulima yupo tayari kwa ajili ya kuvuna vitunguu hivi na kupeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya uuzaji wa vitunguu maji, shamba hili lipo katika hatua za uvunwaji, vitunguu tayari vimepakiwa kwenye magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la viazi mviringo wakulima wapo katika harakati za uvunaji, viazi hivi vimerundikwa kwa pamoja tayari kupakiwa kuelekea sokoni.

Shamba kubwa la zao la Nanasi. Shamba hili ni kwaajili ya kilimo cha biashara. Mkulima tayari amevuna Nanasi na kuzipakia kwenye kontena za plastiki kwaajili ya kupeleka sokoni.

Shamba kubwa la viazi mviringo, wakulima wapo katika hatua za uvunaji. Viazi mviringo baada ya kuvunwa vimerundikwa sehemu moja tayari kwa kupakiwa kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la kitunguu tayari wapo katika kipindi cha uvunaji vitunguu tayari vimepakiwa kwenye magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wakulima wa zao la ndizi wapo tayari baada ya uvunaji wa ndizi hizi, wanapakia kwenye kontena za plastiki kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Wakulima wa zao la kahawa wapo tayari kwa ajili ya kuchambua kahawa na kuziweka kwenye gunia kwa ajili ya kupeleka sokoni, wakulima wamejikusanya kwa ushirika wa pamoja kuhakikisha zoezi hili linakamilika.

Shamba kubwa la matikiti, matikiti yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni, shamba hili ni la mchanganyiko hapa kuna matikiti pamoja na mahindi.

Wakulima baada ya mavuno ya mahindi sasa wanarundika mahindi haya sehemu moja, baada ya hapo wanahitaji kuyapeleka kiwandani.

Hili ni zao la mahindi, mkulima baada ya mavuno ameanika mahindi hayo juani kwa ajili ya kupelekwa kiwandani.

Wakulima baada ya mavuno, sasa wapo tayari kwa ajili ya kupeleka mahindi kiwandani. Mahindi haya yanaonekana ni bora na yasiokua na tatizo.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha viazi vitamu wakulima wapo katika hatua ya uvunaji. Viazi tayari vimepakiwa kwenye kontena za plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya ulimwaji wa viazi mviringo, wakulima wapo tayari kwa ajili ya kuvuna viazi mviringo na kuvipeleka sokoni.

Hili ni shamba kwa ajili ulimwaji wa pilipili hoho, mkulima yupo tayari kwa ajili ya kupeleka hoho sokoni.

Hili ni shamba la nyanya mifuko iliyo jaa udongo, imebeba miche iliyotoa matunda yaliyokamaa na ambayo hayajakomaa.

Shamba kubwa na mahindi, mkulima baada ya kuvuna mahindi sasa ameyaanika kwa ajili ya kuyapeleka kiwandani.

Wakulima wa zao la ndizi, wapo tayari kwa upakiaji wa ndizi hizi kuelekea sokoni, ndizi ni zenye ubora tayari kwa matumizi.

Hili ni shamba kubwa la ndizi zilizokomaa na kustawi vizuri, zipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa sokoni.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya zao la vitunguu maji, vitungu hivi ni vyenye kustawi vizuri kwa ajili ya matumizi.

Parachichi ambazo tayari zimeshavunwa zimepakiwa kwenye makontena ya plastiki, wateja mbalimbali wapo tayari kwa ajili ya ununuzi.

Hili ni shamba, shamba hili linatumia magunia kwa ajili ya upandaji wa zao la nyanya, nyanya tayari zimekomaa kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni.

Shamba la kisasa ambalo linatumia mfumo wa umwagiliaji, mabomba yamepita juu ya kitalu kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Shughuli za uandaaji wa shamba zinaendelea, wakulima wapo tayari na mashine kwa ajili ya kuandaa shamba, hili ni trekta la kisasa.

Hawa ni wakulima, wakulima hawa wanapanda miche kwa kushirikiana. Hii inaonyesha harakati za wakulima katika kufanya kazi kwa kushirikiana.

Wakulima wa zao la mahindi, wapo katika hatua ya uvunaji, wakulima hawa wamejikusanya kwa pamoja ili kurahisisha shughuli nzima za uvunaji.

Hii ni miche ambapo imepangwa kwenye vyombo vya plastiki kwenye vyumbavyumba, mimea hii imestawi na ipo tayari kwa matumizi.

Hili ni shamba kwa ajili ya ukuzaji wa miche. Miche mbalimbali inaonekana ikichipua, huku ikipata maji ya kutosha.

Shamba kubwa la viazi vitamu, wakulima baada ya mavuno wamepanga viazi kwenye kontena za plastiki kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya upandaji wa miche, hapa kuna miche ambayo imestawi na ipo katika mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Hili ni shamba kwa ajili ya zao la maharage miche ya maharage imestawi kwa ubora huku mfumo wa maji wa kisasa ukipita juu ya vitaru vya shamba hili.

Hili ni shamba dogo ambapo shamba hili lina mazao mchanganyiko. Wakulima katika shamba hili wanalima mazao kama; vitunguu maji, karoti, kabichi pamoja na ndizi.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya kuchimbua ardhi na kurahisisha shughuli nzima ya uandaaji wa shamba. Wakulima hutumia mashine hii ili kurahisisha muda wa upandaji.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, mashine hii hupunguza nyasi ndefu na kuweka katika hali ya usawa.

Hii ni mashine kubwa na ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, mkulima hutumia mashine hii ili kuharakisha zoezi la upandaji.

Mkulima anaongoza mashine kwa ajili ya uandaaji wa shamba, mashine hii hurahisisha shughuli nzima ya uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa wakulima kutumia mashine hii kwa ajili ya kuandaa shamba, kwa ajili ya kupanda mazao, upandaji wa shamba zima za uandaaji wa shamba.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, wakulima hutumia mashine hizi ili kurahisisha shughuli nzima za uandaaji wa shamba.

Hizi ni mashine za kisasa ambazo hutumika kwa ajili ya upandaji wa miche mbalimbali. Mashine hizi hurahisisha shughuli nzima ya uandaaji na upandaji wa mazao shambani.

Hii ni mashine ya kisasa kwaajili ya kuandaa shamba, wakulima wanaandaa shamba kwa mda michache na kwa eneo kubwa.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya upandaji wa mimea kwa kutumia majimaji yenye virutubisho, mashine hizi hazihitaji udongo kwa ajili ya kukuza mimea.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, wakulima hutumia mashine hii ya kisasa kwa ajili ya kupunguza nyasi shambani.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji na upandaji wa mazao, wakulima hutumia mashine hii ya kisasa ili kurahisisha shughuli zima za uandaaji wa shamba.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya ukataji wa nyasi. Mashine hii hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kuandaa shamba.

Trekta la kisasa, hapa shamba linaandaliwa. Mkulima hutumia mashine hiyo ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa haraka wa shamba.

Trekta kubwa kwa ajili ya ulimaji, trekta hili lipo tayari kwa ajili ya kuandaa shamba kwa ajili ya upandwaji wa mazao ya aina mbalimbali.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ukataji wa majani shambani, mashine hii hukata majani kwa usawa na kurahisisha zoezi zima la upandaji wa mazao shambani.

Hii ni mashine kubwa ya kisasa kwa ajili ya ukataji wa majani. Mashine hii hutumia muda mchache kupunguza majani kwenye shamba kubwa.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya uandaaji wa shamba, wakulima hutumia mashine hii kwa ajili ya kurahisisha shughuli nzima za uandaaji wa shamba.

Hili ni eneo ambapo samaki hufugwa. Hapa kuna samaki wakubwa wenye rangi za kuvutia wanapatikana katika eneo hili.

Hili ni eneo kwa ajili ya ufugaji wa samaki samaki. Samaki wenye rangi za kuvutia wanaonekana katika eneo hili pia kuna dagaa.

Huu ni ufugaji wa kisasa wa samaki, samaki wanaonekana wamezaliana kwa wingi katika eneo hili la ufugaji.

Hili ni eneo kwa ajili ya ufugaji wa samaki, samaki wa aina mbalimbali wanapatikana katika eneo hili, hawa ni samaki kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya uuzaji.

Hili ni duka ambapo linauza nafaka za aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula, hapa kuna mahindi, maharage pamoja na karanga.

Hawa ni wakulima wa zao la mpunga baada ya mavuno tayari wamekusanya mpunga kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka kiwandani.

Hizi ni nafaka za aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula, hapa kuna maharage pamoja na mahindi na karanga.

Hili ni soko la kwa ajili ya kuuza nafaka mbalimbali. Hapa kuna maharage, karanga pamoja na ubuyu.

Hili ni bwawa lililopo ndani ya msitu mkubwa, msitu wenye miti yenye ukijani kuashiria ubora wa miti hii.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya uoteshaji miche ya miti, mtoa huduma anaonyesha jinsi miche hii ilivyostawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya upandaji wa miche ya misitu. Mtoa huduma yuko akikagua miche hii kuhakikisha ipo bora.

Wadau wa mazingira wapo tayari katika eneo kwa ajili ya upandaji wa miti, hii huashiria hali ya utunzaji wa mazingira.

Huu ni msitu ambapo kuna bwawa dogo katika msitu huu. Msitu huu ni mkubwa na wenye uoto wa asili.

Hili shamba dogo kwa ajili ya miche ya miti, miche ya aina mbalimbali ipo katika shamba hili.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu na mto unaotiririsha maji. Msitu huu una mandhari nzuri na yenye kuvutia kwa watazamaji.

Hili ni shamba dogo kwa ajili ya ukuzaji wa miche mbalimbali ya miti. Miti ya aina mbalimbali inapatikana katika shamba hili.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu na yenye majani yenye ukujani, huu ni msitu ambapo miti mikubwa iliyo na majani na matawi mapana inaonekana.

Msitu mkubwa, msitu huu una miti mirefu ambayo imestawi vizuri, njia kwa ajili ya watembea kwa miguu au watalii inaonekana.

Shamba kubwa la misitu ,hili ni shamba ambapo miche mbalimbali ya miti ya misitu imepandwa. Hapa kuna miti ya aina mbalimbali. Miti hii ni yenye ukuaji ulio bora.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu, na mto uliopita katikati ya msitu huu. Katika eneo la mto, kuna miamba pamoja na mawe yanayoonekana.

Hili ni shamba kubwa la kisasa, shamba hili hukuza mimea kwa kutumia mabomba yaliyopitishwa majimaji yenye rutuba, shamba hili la kisasa halihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni shamba kubwa la kisasa, shamba hili halitumii udongo, bali linatumia mabomba maalumu yanayopitisha majimaji ya virutubisho, kwa ajili ya kukuzia mimea.

Hili ni shamba la kisasa kwa ajili ya ukuzaji wa mimea bila ya udongo. Shamba hili hutumia mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuzia mimea.

Hili ni shamba kubwa la kisasa, shamba hili hutumia mabomba yanayopitisha majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea. Shamba hili la kisasa halihitaji udongo.

Shamba la kisasa, hili shamba halitumii udongo bali hutumia mabomba maalumu, mabomba haya yanapitisha majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kukuzia mimea.

Hili ni shamba dogo shamba hili linatumia kilimo cha kisasa, ambapo mabomba maalumu hupewa kupitishiwa maji yenye virutubisho, kwajili ya kukuza mimea hii hakuhitajiki udongo.

Hiki ni kilimo cha kisasa. Kilimo hiki huotesha mimea kupitia kwenye mabomba maalumu. Mabomba haya hutumia majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea hii.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha mimea. Mimea hii imewekwa ndani ya kontena, na katika kontena hili kuna mrija ambao unapitisha maji na virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea hii.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambacho kinatumia mabomba yanayopitisha majimaji yenye virutubishi kwa ajli ya kuhudumia mimea.

Mlini ni mimea ambayo imepandwa kwenye mabomba maalumu. Mimea hii haihitaji udongo, bali inatumia virutubisho vya majimaji kwa ajili ya ukuaji wake.

Kilimo cha kisasa, ambacho mimea imepandwa kwenye mabomba. Mabomba haya hupitisha majimaji yenye virutubisho. Hii ni kwa ajili ya kukuza mimea hii pasi na kuhitaji udongo.

Hili ni shamba dogo, shamba hili ni la kisasa ambapo hutumia majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea. Shamba hili halihitaji udongo bali hutumia majimaji ya virutubisho.

Hiki ni kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo mimea hii ipo katika mabomba na mabomba haya yana maji maji yaliyo na virutubisho kwa ajili ya kustawisha mimea.

Hili ni shamba la kisasa kwaajili ya uoteshaji wa mimea bila ya kutumia udongo, shamba hili linatumia mabomba madogo yenye kupitisha maji ya virutubisho.

Kilimo cha kisasa, kilimo hiki hakitumii udongo mabomba yanatumika kupandia mimea, na mimea hii hutegemea vurugu vya maji ili kukua.

Hiki ni kilimo cha kisasa. Kilimo hiki kinatumia majimaji ya virutubisho kwa ajili ya kuhudumia mazao. Kilimo hiki hakihitaji udongo.

Hili ni shamba la kisasa, shamba hili hutumia mabomba kwa ajili ya uoteshaji wa mimea. Mabomba haya hayahitaji udongo bali yanatumia majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea.

Hili ni shamba la kisasa. Shamba hili huotesha mazao kwa kutumia majimaji ya rutuba na yasiyohitaji udongo.

Hili ni shamba kubwa la kisasa. Shamba hili huotesha mimea kwa kutumia majimaji ya virutubisho, mhudumu wa shamba yupo, anakagua matunda yatokanayo na shamba hili.

Hili ni shamba dogo la kisasa. Shamba hili huotesha mimea kwa kutumia mabomba ambapo hupitisha majimaji yenye virutubisho. Shamba hili halihitaji udongo.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya uoteshaji wa mimea. Shamba hili ni la kisasa, ambapo hutumia majimaji yenye virutubisho kwa ajili ya kuotesha mimea hii. Shamba hili halihitaji matumizi ya udongo.

Hili ni banda kubwa wa ajili ya ufugaji wa kuku, wa nyama na mayai. Mayai, tayari yameshatotolewa na kupangwa kwenye sehemu zake.

Hili ni shamba kubwa la zao la mahindi, shamba hili lina mahindi yaliyostawi vizuri tayari kwa kutoa mahindi yaliyobora na yenye afya.

Hiki ni kiwanda, ndani ya hiki kiwanda kuna mtambo maalumu kwa ajili ya kuchambua kahawa, kahawa hizi baada ya hapa huwekwa kwenye pakiti tayari kwa uuzwaji.

Hili ni shamba kubwa la zao la kabichi, kabichi zilizostawi na tayari kwa uvunwaji, mbogamboga hizi muhimu kwa afya ya binadamu.

Hili ni izizi kubwa la kisasa kwa ajili ya ng'ombe wa maziwa na nyama, katika zizi hili kuna ng'ombe wenye afya bora na tayari kwa ajili ya chakula na maziwa.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya ulimaji wa zao la nyanya, miche iliyopangiliwa kwenye mstari inaonekana, nyanya zipo zilizokomaa na ambazo zinaendelea kukomaa.

Hili ni zizi la kisasa kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na nyama, ng'ombe hawa ni wenye afya njema tayari kwa ajili ya matumizi.

Hili ni banda kubwa kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku ni wenye afya bora tayari kwa matumizi ya binadamu.

Hivi ni vitunguu maji, ambapo zimerundikwa eneo moja baada ya mavuno. Vitunguu hivi zipo tayari kwa ajili ya upakiaji.

Hii ni mashine kubwa ambapo wakulima wanaitumia kwa ajili ya kuvuna mpunga. Katika shamba hili kubwa la mpunga, wakulima wapo katika hatua za uvunaji.

Hili ni banda kubwa kwa ajili ya utotoleshaji wa vifaranga, vifaranga wenye afya njema wanapatikana katika banda hili.

Hili ni shamba kubwa la kabichi , kabichi zilizostawi na zilizo tayari kwa kuvunwa, kabichi ni zenye afya nzuri tayari kwa matumizi ya mlaji.

Trekta kubwa kwa ajili ya kulimia shambani, hili ni kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ambapo mkulima hurahisisha shughuli nzima za kuhudumia shamba na kupata mavuno mengi.

Hili ni zizi kubwa ng'ombe walio na afya bora , ng'ombe hawa ni kwa ajili ya nyama na maziwa.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya ulimaji wa zao la kabichi. Kabichi zinaonekana ni zenye kustawi vizuri na zilizoepukana na hali ya hewa pamoja na wadudu.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya ulimaji wa mazao ya kibiashara. Shamba hili linahudumiwa na trekta kubwa, ambapo trekta hili uhudumia na kupanda mazao.

Shamba kubwa mimea mingi ya kabichi imepandwa kwenye safu; aridhi imelimwa vizuri na mimea inaonekana yenye afya mkulima ameweza kupata mavuno mengi.

Shamba kubwa la kisasa, hili shamba ni kwa ajili ya zao la maharage. Shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo mabomba yamepita katika kila kitalu kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mabomba yaliyopita juu ya kila kitaru, yametobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Mkulima yupo akimwagilia shamba dogo la miti , mkulima anatumia mpira wa maji kwa ajili ya kumwagilia miche yake.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji, katika shamba hili, mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaonekana umetumika.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo bomba moja linapitisha maji shamba zima, na kuhakikisha mimea inapata maji muda wote.

Hili ni shamba kubwa lenye kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, miche midogo ambayo ipo katika hatua za ukuaji, tayari imepitishiwa mabomba madogo kwa ajili ya kuimwagilia.

Huu ni mfumo wa kisasa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji mabomba, yaliyopitishwa ndani ya kitalu yapo tayari kwa ajili ya kumwagilia ardhi na kuifanya iwe na unyevuunyevu.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Mfumo huu hutumia mabomba madogo ambayo yameyobolewa na kufungwa vimpira vidogovidogo kwajili ya kumwagilia shamba.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Wakulima hutumia mabomba madogomadogo yaliyotobolewa kwa ajili ya kumwagilia mazao shambani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Mfumo huu huruhusu maji kutuama kwenye shimo kati ya kitalu kimoja na kitalu kingine.

Hili ni shamba kubwa, ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Shamba hili limepitishwa bomba ndogo iliyotobolewa kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Hili ni shamba linalotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mabombamadogo madogo yametawanywa katika kila mstari wa mimea kwa ajili ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji shamba hili linatumia mfumo wa kizamani wa asili wa umwagiliaji, ambapo kunakuwa na shimo au mtaro katika kila kitalu kwa ajili ya kusaidia mazao kupata maji.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo huu hutumia mabomba yanayopita juu ya kitalu yenye matundu madogomadogo kwa ajili ya kumwagilia miche ya mimea.

Hili ni bomba kubwa lililotobolewa matundu madogo madogo, bomba hili linamwagilia shamba kubwa la mahindi na kuhakikisha mahindi yanakua na maji wakati wote.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, hapa katika kila kitalu kuna mipira iliyopita kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Hili ni eneo lenye vilima pamoja na mabonde; eneo hili lina mandhari ya kuvutia ambapo uoto wa kijani umetanda katika vilima hivi.

Hili ni eneo lenye mazingira yenye kuvutia, eneo hili kuna msitu na barabara iliyokatisha katikati ya msitu huo huku mbele kukiwa na milima.

Hili ni eneo lenye uoto wa kijani wa asili, eneo hili lina msitu na vilima, mto mkubwa umekatisha katikati ya msitu huu.

Hili ni eneo la mandhari ya kuvutia, katika eneo hili hakuna miti, na uoto wa asili wa kijani unaonekana katika sehemu chache ya eneo hili.

Hili ni eneo lenye uwanda mpana eneo hili ni latambarare pia kilima chenye uwoto wa asili ambacho huonekana.

Hili ni eneo la msitu, msitu mkubwa ulio na miti mikubwa, barabara ndogo imekatisha katikati ya msitu huu.

Hili ni eneo la mabonde na miinuko, eneo hili kuna mashamba ya miti pamoja na uoto wa kijana wa asili wenye kuvutia.

Huu ni uwanda mkubwa, uwanda huu una miti michache pamoja na ardhi isiyokuwa na majani mbele kuna mlima mkubwa ulio na uoto wa kijani wa asili.

Hili ni pori kubwa, pori hili lenye mandhari ya kuvutia pamoja na wanyama kama tembo. Pori hilo lina miti michache pamoja na nyasi nyingi.

Hili ni eneo la mlima mkubwa. Katika eneo hili kuna milima yenye uoto wa kijani wa asili uliotapakaa eneo lote la mlima.

Hili ni eneo lenye miinuko na milima, eneo hili lina mandhari ya kuvutia uoto wa kijani wa asili umetawala katika eneo hili.

Haya ni mazingira mazuri yenye mandhari ya kupendeza, mtalii anaonekana akikagua eneo hili huku akitizama milima ilivyokaa.

Hili ni eneo lililopita mto mkubwa, katika eneo hili kuna wanyama mbalimbali. Hapa kuna kiboko pamoja na mamba. Eneo hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia.

Hili ni eneo lenye madhari nzuri na ya kuvutia katika eneo hili kuna ziwa na pembeni ya ziwa kuna msitu mkubwa, huu ukanda ni ukanda ambapo kuna unyevunyevu wa kutosha.

Hili ni eneo lenye mandhari nzuri ya kuvutia, eneo hili lina mabonde na milima, katika bonde hili kuna mashamba tofautitofauti.

Uwanda mkubwa wenye mandhari ya kuvutia. Hili ni eneo lenye mabonde, eneo hili linapatikana mashamba ya aina mbalimbali pamoja na misitu.

Eneo lenye mandhari nzuri ya kuvutia eneo hili lina milima na mabonde, huku uoto wa kijani wa asili ukizunguka eneo hili.

Hili ni eneo la hifadhi lililopo karibu na mji wa makazi ya binadamu katika hifadhi, hii kuna wanyama aina mbalimbali akiwemo twiga.

Hili ni eneo ambapo lina mandhari nzuri na yenye kuvutia, mlima wenye seruji ya barafu unaonekana. Katika eneo hili kuna msitu mkubwa wenye majani yenye ukijani kuashiria miti iliyokuwa katika ubora.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia, hapa kuna ziwa pamoja na kisiwa pamoja na vilima vyenye uoto wa kijani wenye kupendeza.

Uwanda wenye milima na mabonde, uwanda huu una barabara iliyokatishwa katikati ya mlima na pembeni kukiwa na uoto wa asili wa kijani.

Hili ni eneo la pori, pori hili lina mto mkubwa uliokatisha katikati ya pori hili, huku wanyama mbalimbali wakionekana ndani ya mto huu.

Hili ni eneo lenye mandhari ya kuvutia, eneo hili lipo katika msitu mkubwa ambapo kuna mto mdogo ulio katikati.

Uwanda mpana wenye mandhari nzuri ya kuvutia. Hili ni eneo ambapo kuna miti iliyoachiana nafasi pamoja na nyasi zilizostawi.

Huu ni uwanda wa milima na mabonde, katika eneo hili kuna miti iliyomea pamoja na majani yenye ukijani mzuri, hapa kuna shamba ambalo lipo tayari kwa ajili ya ulimwaji.

Mandhari nzuri na yenye kuvutia eneo hili kuna milima ya aina mbalimbali, milima hii ni milima yenye mawe pamoja na ardhi ya barafu.

Hili ni eneo lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, eneo hili kuna miti iliyostawi vizuri, pamoja na mlima wenye theruji ya barafu.

Huu ni mto mkubwa ambao umepita katikati ya msitu, mto huu huhifadhi wanyama mbalimbali kama vile mamba na kiboko mbele ya mto huu kunamandhari nzuri ya milima.

Hili ni eneo lenye mandari nzuri na ya kuvutia, katika eneo hili kuna milima pamoja na tambarare, katika mlima huu kuna uoto wa asili wenye kuvutia.

Hii ni hifadhi hifadhii kunapatikana wanyama mbalimbali hapa kuna twiga, twiga ambaye yupo katika pori hili pamoja mji, huo mji ni kwa ajili ya makazi ya binadamu.

Hili ni eneo kubwa, lenye mandhari nzuri yenye kuvutia, hapa kuna miamba mikubwa na msitu mdogo pembeni yake, huku barabara nyembamba ikiwa imekatisha katikati ya miamba hii.

Hili ni eneo la mstitu. Eneo hili kuna nyasi kavu pamoja na miti yenye matawi yenye ukijani. Barabara imekatisha katika eneo hili.

Uwanda mpana wenye mandhari ya kuvutia, eneo hili lina miti iliyoachiana nafasi na kilima kinachoonekana kwa mbele.

Hii ni mbuga ya wanyama ambapo wanyama kama twiga, wanapatikana katika eneo hili. Ni eneo lenye mandhari nzuri yakuvutia na yenye kupendeza.

Uwanda mpana wenye uoto wa asili. Hapa kuna mto mkubwa ambao umekatisha katikati ya uwanda huu. Eneo hili kuna mawe yanayoonekana pamoja na majani madogomadogo.

Hili ni pori kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama mbalimbali, hapa kuna swala ambaye akikimbia baada ya kuona hatari.

Huu ni uwanda mkubwa wenye mandhari ya kuvutia, hapa kuna msitu mkubwa ulio na ukijani, mbele ya msitu huu kuna milima inayoonekana.

Hili ni pori kubwa lenye miti pamoja na nyasi zilizo na ukijani. Bonde pamoja na mlima mdogo unaonekana katika eneo hili.

Hili ni pori kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama, wanyama wa aina mbalimbali wanapatikana katika pori hili lililokaribu na makazi ya watu, hapa kuna twiga mwenye rangi ya kupendeza.

Hifadhi ya wanyama, unaweza kuona twiga pamoja na majani yaliyokauka. Kuashiria pori kubwa kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Hili ni pori kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama mbalimbali, huyu ni simba ambaye amepumzika, mbele kuna mji ambapo ni makazi ya binadamu.

Hili ni eneo lenye miti mikubwa pamoja na mashamba, eneo hili lina mandhari ya kuvutia, na yenye uoto mzuri wa asili.

Hili ni zizi la kisasa, mfugaji wa mbuzi yupo akilisha mbuzi wake, mbuzi ni wenye afya tayari kwa ajili ya nyama pamoja na kutoa maziwa.

Hili ni banda kubwa kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi wa nyama na maziwa, mbuzi wapo katika hali nzuri na afya bora wakipata chakula.

Hili ni banda kubwa la kisasa kwa ajili ya kuhudumia mbuzi wa nyama na maziwa, mbuzi hawa ni wenye afya bora.

Hawa ni wafugaji wa mbuzi, wafugaji hawa wanahakikisha mbuzi anakuwa katika hali ya ubora na afya njema.

Eneo la msitu ambapo shughuli za ufugaji zinaendelea, wanyama kama mbuzi na kondoo wanaonekana wakitembea tembea katika eneo hili.

Hili ni banda Kubwa kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi na kondoo, banda hili lina mbuzi na kondoo wenye afya bora na walio tayari kwa ajili ya uuzaji.

Hili ni banda la kisasa, kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi wa maziwa. Mfugaji anafaidika na maziwa pamoja na nyama kutoka katika mifugo yake.

Hili ni banda, banda hili linafuga bata kwa ajili ya nyama. Mtoa huduma yupo akiwapatia chakula bata hawa.

Hili ni eneo la ufugaji wa bata. Bata wanapatika katika eneo hili, mfugaji yupo tayari kwa ajili ya kuwahudumia bata wake.

Hili ni banda kubwa kwa ajili ya ufungaji wa bata, hawa ni bata wenye afya bora wako tayari kwa ajili ya uuzwaji.

Hili ni banda kubwa kwa ajili ya ufugaji wa kuku, wafugaji wapo tayari wakihudumia kuku hawa kuwapatia chakula bora.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku wa kisasa ,hawa ni kuku kwa ajili ya kutoa mayai na nyama ,mkaguzi anapita kwa ajili ya ukaguaji wa afya ya kuku.

Hili ni duka kwa ajili ya uuzaji wa mbegu bora za kilimo, mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja mbalimbali.

Hili ni shamba kubwa ambapo mahindi madogomadogo yenye kukua yapo katika hali nzuri na yamestawi vizuri.

Hili ni shamba kubwa miche inaonekana ikistawi vizuri, shamba hili linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa ajili ya mimea.

Hizi ni mbegu za aina mbalimbali, mbegu hizi hutumika kwa ajili ya kupanda mazao ya aina tofautitofauti shambani.

Hizi ni nafaka mbalimbali, pamoja na mbegu kwa ajili ya upandaji mazao shambani. Hapa kuna maharage, hapa kuna karanga, hapa kuna mahindi.

Katika eneo hili kuna mbegu za aina mbalimbali, hapa kuna mbegu kwa ajili ya zao la mahindi, mtama, maharage.

Miche ya mimea iliyopandwa kwenye makopo ya plastiki, miti hii ni yenye afya nzuri na iliyo stawi vizuri tayari kwa matumizi.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya upandwaji wa miche, miche ya maharage inaoonekana yenye kustawi vizuri kwa ajili ya utoaji wa maharage yaliyo bora.

Hii ni mbegu bora na ya kisasa kwa ajili ya zao la kabichi. Mkulima hupata faida kwa kupata mazao kwa haraka.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya upandaji wa miche tofauti. Miche hii imestawi vizuri na inatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Hizi ni mbegu, ambazo zipo katika vyombo vyeusi vya plastiki. Mbegu tayari zimeshatoa miche, na miche hii inaweza kuchukuliwa na kupelekwa shambani.

Hizi ni mbegu za kisasa kwa ajili ya mazao ya vitunguu maji, pamoja na nyanya. Mbegu hizi ni za kisasa na zina uhimili wa hali ya hewa pamoja na wadudu waharibifu.

Hili ni duka kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za aina mbalimbali, hapa kuna mbegu kwa ajili ya zao la nyanya, kuna mbegu kwa ajili ya zao la kabichi.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya mazao mbalimbali, hapa kuna mbegu kwa ajili ya mbogamboga kama: mchicha, kabichi kwa ajili ya upandaji.

Hizi ni mbegu bora na za kisasa, mbegu hizi ni kwa ajili ya zao la mahindi na maharage, wakulima hufaidika na mbegu hizi kwa kupata mazao ndani ya muda mfupi.

Hili ni eneo ambapo mfumo wa kisasa wa umwagiliaji upo tayari kuhudumia miche hii. Miche imepangwa kwa ustadi tayari kwa kuhudumia.

Shamba dogo kwa ajili ya upandikizaji wa miche, miche yenye afya na iliyochipua kwa hali ya ubora inaonekana katika shamba hili.

Hizi ni nafaka za aina mbalimbali, katika eneo hili kuna karanga, maharage pamoja na mahindi.

Hizi ni mbegu bora kwa ajili ya zao la nyanya. Mbegu hizi huhimili mashambulizi ya wadudu na kuchukua muda mfupi kukomaa.

Nafaka mbalimbali. Hili ni soko ambapo nafaka mbalimbali zinapatikana hapa kuna maharage, mahindi, ubuyu pamoja na karanga.

Hii ni mbegu bora ya kisasa kwa ajili ya zao la nyanya mbegu hizi hustahimili hali ya hewa pamoja na wadudu waharibifu, wakulima hutumia mbegu hizi kwa ajili ya mavuno ya haraka.

Hii ni mbegu ya kisasa mbegu hii humuwezesha mkulima kupata mazao kwa muda mfupi, mbegu hii huhimili magonjwa mbalimbali.

Hizi ni mbegu kwa ajili ya mazao ya aina tofautitofauti mkulima anauwezo wa kuchagua aina ya mbegu anayoihitaji kutokana na aina ya shamba lake.

Hizi ni mbegu mbalimbali kwa ajili ya mbogamboga. Hapa kuna mbegu za mchicha, kabichi pamoja na bamia.

Hii ni miche midogo iliyopo katika vyombo vya plastiki. vyombo hivi vina udongo pamoja na miche inayoanza kuchipua

Hii ni mbegu ya kisasa kwa ajili ya zao la kabichi, mbegu hizi hustahimili hali ya hewa pamoja na wadudu waharibifu.

Hii ni hospitali kubwa kwa ajili ya kutibu wanyama. Madaktari wapo tayari kumuhudumia mbwa ambaye ana magonjwa mbalimbali.

Hili ni banda kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa. Mbwa anapata huduma ya makazi pamoja na chakula ila kuhakikisha usalama na afya.

Huyu ni mbwa, ambae yupo katika makazi yake mbwa huyu yupo anapata chakula chake cha kila siku andhari ni nzuri, ambayo inahakikisha afya bora .

Hili ni eneo la ufugaji wa mbwa, mbwa yupo akipata chakula chake cha kila siku, eneo ni safi linalowezesha afya bora ya mbwa.

Haya ni mabanda ya kisasa kwa ajili ya ufugaji wa mbwa, mbwa wanaonekana ni wenye afya bora na wenye usalama.

Banda dogo, lililopo ndani ya uzio. Banda hili ni kwa ajili ya ufugaji wa mbwa wa kisasa. Mbwa hupata makazi na hupata sehemu ya kupatia chakula cha kila siku.

Hili ni eneo kwa ajili ya ufugaji wa mbwa, mbwa wa kisasa wenye afya bora wanaonekana katika eneo hili.

Hii ni hifadhi ya wanyama pori, wanyama kama tembo wanaonekana wakikatisha barabara huku watalii wakiendelea kutazama wanyama na mandhari nzuri ya hifadhi hii.

Hii ni hifadhi ya wanyama. Hapa kuna tembo mkubwa ambaye yupo anakula majani, huku watalii wakiwa wanamtizama.

Hawa ni ndege aina ya tai. Ndege hawa wapo katika mawindo pembezoni mwa ziwa kubwa, samaki ndio chakula kikuu cha tai hawa.

Hifadhi ya wanyama katika hifadhi hii kunapatikana wanyama mbalimbali akiwemo swala, hapa tunamuona swala akiwa anakula majani.

Hii ni hifadhi, katika hifadhi hii kuna wanyama wa aina mbalimbali, hapa kuna twiga mwenye rangi nzuri ya kupendeza na afya bora.